Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali ambapo kuna sehemu za kuteleza zilizotengenezwa kwa plastiki ya rangi mbalimbali, chini kukiwa na mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie pindi atakapoanguka.

Mazingira mazuri ya shule ya awali, kukiwa na jengo la ghorofa mbili la madarasa lenye madirisha yaliyo na vioo; katikati kukiwa na viwanja vya michezo ambavyo vimefungwa bembea zenye rangi mbalimbali, chini kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo humkinga mtoto asiumie pale atakapoanguka.

Darasa la shule ya msingi lililofanyiwa usafi vizuri kukiwa na madawati ya kukalia mtu mmojammoja, ubao wa rangi nyeusi pamoja na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vyeo kukiwa na taarifa na picha ya ramani ya dunia.

Kitabu kilichochapishwa kwa maandishi meusi, ambacho hutumika kufundishia somo la kiswahili kwa wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa na picha mbalimbali ambazo zinawasaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi.

Mwalimu wa kike akiwa ndani ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, somo la hisabati. Akitumia kalamu maalumu inayomwaga wino, inayotumika katika ubao wa rangi nyeupe.

Jengo zuri la madarasa ya shule ya msingi ambalo limepakwa rangi nyeupe, kukiwa na kibaraza ambacho kina nguzo refu za chuma zilizoshikilia paa la jengo hilo.

Kitabu kilichochapishwa kwa maandishi ya rangi nyeusi na picha mbalimbali, ambacho kinatumika katika ufundishaji wa somo la sayansi kwa wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa kinatoa picha ambazo zinaonyesha watu wakifanya usafi wa nywele, wa mwili kwa kukata kucha na kusafisha nguo na mambo mengine mengi.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi kukiwa na jengo zuri, madarasa pamoja na bustani yenye miti mirefu, inayotowa vivuli, nyasi fupi za rangi ya kijani na maua yaliyoizunguka eneo hilo.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa ambalo lina paa lenye bati la rangi nyekundu, kukiwa na uwanja mkubwa uliyo na nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo hutumiwa kwa ajili ya michezo.

Walimu pamoja na wasimamizi wa mitihani wakiwa wanakabidhiana bahasha za rangi ya bluu na nyeupe, ambazo zinahifadhi mitihani ya shule ya sekondari pia kukiwa na maboksi ambayo yana mitihani mingine inayopelekwa katika shule zingine.

Maabara inayotumika na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi, ikiwa na meza refu pamoja na mabomba ya maji, madirisha makubwa ya vioo yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Vijana wakike na wakiume ambao wanasoma chuo wakiwa wanafanya majadiliano. Wakitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunzia, madaftari pamoja na kalamu kwa ajili ya kuandika vitu mbalimbali.

Mwalimu akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo, walioketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari, wakitumia kalamu.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume, wakiwa wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi na nyekundu. wakishangilia kwa kurusha kofia juu, kumaanisha kuwa wamemaliza elimu yao ya masomo, kwa ngazi ya chuo.

Mkufunzi wa kike wa chuo akiwa ameketi ndani ya ofisi yake mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile simu ya mezani, makaratasi, gazeti la kujisomea huku nyuma kukiwa rafu za mbao ambazo zina vitabu mbalimbali pamoja na kabati.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti kwenye muundo wa duara nusu, huku mwalimu akitumia projekta ambayo inakuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika eneo lililotengenezwa maalumu kwa ajili ya kujisomea, ikiwa na uwazi mkubwa wenye madawati mengi pamoja na viti ambapo kila mwanafunzi hukaa kwenye kiti chake sehemu maalumu akitumia kompyuta mpakato au daftari na vitabu kwa ajili ya kusoma.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika vimbweta wakifanya majadiliano ya vitu mbalimbali. Huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari, kalamu pamoja na mikoba ya kubebea vitu vidogovidogo.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika madawati ndani ya darasa lenye eneo kubwa na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo. Wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kuandika kile wanachofundishwa katika madaftari wakitumia kalamu.

Mwalimu akiwa ana wafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa, ambapo anatumia projekta ili kufundishia ambayo kazi yake ni kukuza maandishi, yanayo onekana katika kompyuta ya mpakato.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika, viti huku mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile madaftari vitabu kalamu za kuandikia na mikoba ya kubeba vitu mbalimbali.

Mwalimu akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, ndani ya darasa kubwa wakiwa wanamsikiliza kwa makini, baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwa kutumia kalamu na madaftari.

Vijana wa kike na wa kiume wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa wakipewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mikononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea pamoja na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa wakipewa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mikononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme mdogo pamoja na kuchomelea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki, wakitumia vifaa vya kufungulia vya kuchomelea na pamoja vya kupima umeme mdogo.